Mimea ya lettuce ikikua ndani ya chafu kwa kutumia mfumo wa hydroponiks. Mimea umepangiliwa vizuri kwenye mabomba ikionyesha mbinu ya kisasa ya kilimo isiyotumia udongo inayohakikisha uzalishaji bora na endelevu wa mboga.

Shamba la kisasa la haidroponiks ndani ya chafu ambapo mimea inakuzwa bila udongo. Wafanyi kazi wawili wanaonekana wakisimamia mimea kuashiria matumizi ya teknolojia ya hali ya juu katika kilimo ambayo ni muhimu kwa uzalishaji wa mazao safi na endelevu.

Rundo kubwa la vitunguu huku mikono miwili ikichambua na kuandaa baadhi yake. Wingi huu wa vitunguu unaashiria uzalishaji mkubwa unaoweza kutokana na kilimo cha viwandani kinacholenga kutoa mazao kwa wingi kwa ajili ya masoko.